Ujenzi wa madarasa na maabara katika vyuo vikuu nchini unazidi kuongezeka, haya yanajiri baada ya serikali kutenga fedha kando za ujenzi hizi kuhakikisha kwamba wanafunzi wanaofuzu katika masomo ya vyuo vikuu wanapata huduma bora.

Chuo kikuu cha Moi yaendelea na mipango yao ya kuendeleza ubora kwa majengo yaliyomo chuoni humo. Haya yanajiri baada ya chuo hicho kupata hela kutoka kwa serikali ya kueneza mipango hayo.

Elimu ya chekechea imeendelea kupewa kipaumbele katika masomo ya kimsingi nchini. Elimu hiyo ya watoto wadogo imeendelea kupata wanafunzi kwa idadi ya juu kuliko inavyohitajika.